Mtu ameketi chini akiwa amevalia nguo za kitamaduni zenye michoro ya kupendeza ya rangi za zambarau na nyeupe. Ameshikilia kifaa chenye manyoa nyeusi mikononi. Mbele yake kuna kitambaa cha upepo na vitu mbali mbali kidogo ikiwemo guards na labda kuokotwa vya vitu vingine vidogo vilivyotumika kwa tumbaiko au uuguzi.

Barabara iliyojaa maji mengi ya mafuriko ikiashiria kuwa kuna mafuriko ya ghafla. Katikati ya mwonekano kuna matatu mbili zilizo ndani ya maji. Ya mbele ina rangi ya njano na ina maandishi, Mastermind Secret, na ingine ikwa na maandishi wisdom . Upande wa kushoto kuna mtu aliye juu ya pikipiki.

Mwanamke amesimama mbele ya amevaa topu nyekundu suruali ya jinzi na barakoa ya bluu usoni, ameshikilia kitu mkono begi ndogo mkononi mwote. Kando yake watu wengine wanaotembea na kuna majengo yenye madirisha makubwa na mabango ya matangazo yaliyoonekana kwa umbali.

Chupa za plastiki na za kioo za ukubwa wa maumbo tofautitofauti zikiwa na vifuniko vya rangi mbalimbali kama vile nyeupe, kijanikibichi na kahawia. Baadhi ya chupa hizi zinaonekana kuwa na lebo tofauti. Kuna pakiti kadhaa za vidonge na kapsuli. Baadhi ya chupa ndogondogo zinaonekana kuwa na vinyunyizio au chupa za matone. Bidhaa nyingi ni nyeupe ingawa kuna rangi mbalimbali kwenye vifuniko na baadhi ya viangusho.

Katika chumba kinachoonekana kama kliniki. Mtaalamu wa afya akiwa amevalia koti jeupe la daktari, kofia na barakoa. Anaonekana akiongea na mtoto mdogo na labda mzazi wake. Mtoto ameketi kwenye kiti cha daktari na akiwa ameshikiliwa na mtu mzima. Daktari anaonekana akijaribu kumtuliza mtoto kwa kumshikisha toy . Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa ni kwa mtoto.

Eneo ni ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Tunaonyeshwa madaktari wawili wa meno wakiwa wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Madaktari wote wamevaa barakoa za rangi ya kijanikibuluu na glovu nyeupe. Daktari wa meno aliye upande wa kushoto amevaa sare la buluu la udaktari huku aliye upande wa kulia amevaa koti leupe la daktari. Mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha rangi kijani kibuluu kumlimda wakati wa matibabu.

Mwanamke anaonekana akiwa ameshikilia kifaa fulani mikononi mwake. Ana tabasamu usoni na nywele ndefu zilizosokotwa na amevaa fulana ya rangi ya kijani kijivu hafifu yenye nembo ndogo upande wa kushoto wa kifua. Ana suruali ya jinzi yenye rangi nyeusi. Kwenye mkono wake wa kushoto amevaa saa nyeupe. Amekaa kushika ncha ya hos au bomba refu kwa mkono wake wa kushoto.

Mwanaume aliyekaa kando ya kifaa kinachofanana mashini ya matibabu au inkubeta ya watoto wachanga labda katika hospitali. Amevalia shati jeupe na suruali jeusi na mkono wake umeingizwa ndani ya mashini hiyo akifanya shughuli fulani ndani yake. Rangi za nguo na blanketi ndani ya kifaa inaonekana. Kwa umbali kuna dirisha linaloonyesha kivuli cha watu na mandhari ya nje.

Chupa ya dawa yenye rangi ya waridi iliyo na nembo chini yaliyoandikwa, "Folic Acid and Iron." Maelezo kwenye chupa kusaidia kuongeza nguvu ya kinga ya mwili, kuboresha ngozi, nywele za kucha, kurekebisha uzalishaji wa seli za damu, kusaidia ukuaji mzuri wa kijinsi.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na madaktari wawili wote wakiwa wamevaa barakoa inaonekana ni klinki ya meno ambapo mwanamke anapata matibabu ya meno, nyaya za meno zinaonekana zikitumiwa na madaktari hao wakishughulikia kinywa chake.

Tangazo lenye picha nyeusi na nyeupe iliyokolea linahusiana na mazingira ya kitamaduni pamoja na maadishi yanayotangaza huduma za Dr. Galazinga. Juu ya bango kumeandikwa na herufi kubwa, chini ya jina kuna picha ya vitu mbalimbali vilivyofanana na vypombo vya kale. Sehemu ya chini ya bango lina maandishi meupe, usuli mweusi wa kijani yakitangaza huduma zifuatazo.

Chumba cha huduma maalumu ya watoto wachanga. Watoto kadhaa waliowekwa kwenye Incubators wanaangaliwa na wahudumu wa afya waliovaa sare nyeupe na glovu. Kuta za chumba zimepambwa kwa rangi ya samawati na mipangilio ya miduara. Vifaa vya kiitibabu kama monitor na mashine ya kusaidia kupumua vinaonekana.

Mtu mzima anaonekana kuwa mwanaume akipokea sindano. Mtu huyu amevaa shati ya miraba nyekundu na nyeusi na pia amevaa barakoa ya rangi ya samawati hafifu usoni mwake. Mkono wake unaoshwa na kuna mikono mingine miwili inaonekana ikimpatia sindano kwenye mkono wake hapo juu. Hali ya utulivu usoni mwa mtu huyu inaashiria anapokea chanjo ama matibabu mengine ya sindano.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia koti meupe na barakoa wakifanya kazi kwa kutumia mashine ya kushona, mwanamke aliye karibu anaonekana akishona kitu kinachoonekana kuwa barakoa akitumia kitambaa, mwanamke mwingine yuko nyuma kidogo naye inaonekana akifanya kazi kama hiyo yake inaonekana mazingira ya kiwanda kidogo.

Tukio la uokoaji au kusaidiana kwenye mto mdogo au korango. Mtu mmoja aliyevaa koti la njano anamsaidia mwingine kutoka majini huku amejishikilia kwenye kingo za mto zenye miamba za rangi ya udongo . Upande wa kushoto mtu mwingine amesimama kwenye kingo akitazama. Maji yanaonekana kuwa na kina kifupi na kingo za mto imefunikwa na mimea ya kijani kibichi.

Watu kadhaa wamevaa kofia ngumu na mavazi ya usalama, wakifanya kazi ya ukoaji kati ya mifudhi vya jengo lililoporomoka. Mawe nono na vipande vya ukuta vimetawanyika na mandhari inaonyesha hali ya hatari na ha hadhari ya juu.

Shughuli inayoonekana hapa ni maandalizi ya chanjo. Mikononi uliovaliwa glovu ya kijani kibichi na shati iliyoandikwa M.M.R Vaccine ambayo ni chanjo dhidhi ya Surua. Sindano imeingizwa kwenye chupa hiyo ikiashiria kuwachanjo inatolewa kwenye chupa hiyo mandhari ya nyuma ni nyeusi.

Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au hospitalini ambapo mwanamke amesimama karibu na kitanda ambacho mtoto mchanga amelala. Amevalia gauni lenye maua mengi kando mwanaume ameinama chini akitabasamu na kumtazama mtoto mchanga kwa huruma. Mtoto huyo amevaa nguo za pinki na amefunikwa kwa blanketi laini.

Kuna watu wawili, mmoja akiwa jinsia ya kike amevaa barakoa na cape na mavazi ya samawati na koti la nyeupe pia na glavu ameshikilia chuma. Kuna mwanaume anayelala kitandani huku akiwa na mavazi ya samawati akionyesha meno.

Kundi la watu wengi wao wanajiovonea wakiwa wamevalia fulana za rangi ya blue nyepesi na za kiusalama zenye nembo. Baadhi yao wanaonekana kushika vitu vinavyonekana mabango madogo huku mmoja wao akionekana akizungumza wakielekeza wengine. Inaonekana ni tukio la kijamii au uhamasishaji.

Kituo cha matibabu kinaonyesha ambapo daktari amevaa mavazi ya buluu ya hospitali kofia na barakoa. Amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti akivalia miwani ya kinga ya rangi ya chuma. Mazingira yana vifaa vya kisasa ya hospitali na kuna makaa. Bati na rafu ziliojaa vifaa juu ya matibabu kwa nyuma. Wote wawili wameonekana kuwa makini katika mazingira ya kliniki.

Mkono ulio valia glovu ya blue kutumia kifaa kidogo kinacho ashiria shughuli ya kupima. Kidole gumba na kidole cha shada kimejishika kifaa chepesi ambacho kinaonekana kuwa kijiti kidogo chenye kamba ya mchanga. Mtoto mdogo ameonekana meno yake nyéupe ki.

Katika maandhari yenye maji yaliyotooama watu wengi wamejikisanya kando ya mashua ndefu, wengi wao wakiwa ndani ya mashua na wengine karibu, watu wengi wamevalia fulana nyekundu na nyeupe, nyumba za kitamaduni zimejengwa pembeni mwa maji na miti ya migomba yanaonekana nyuma.

Mkono unashikilia vitu vitatu, chupa mbili za dawa na begi ndogo za plastiki. Chupa ya kushoto ina kofia nyekundu na nembo ya rangi nyepesi. Chupa ya pili ni nyeupe kabisa. Upande wa kulia kabisa kuna karatasi yenye maelekezo yenye mahandishi nalo mpini kuna nebo ya mti.

Mwanamke mmoja ameshikila kizima moto cha rangi nyekundu huku akinyunyizia maji kwenye ndoo linalowaka mbele yake. Amesimama kwenye taili za hudhurungi huku akizungukwa na mazingira ya kijani kibichi.

Mwanamke anayeonekana akiwa nesi akiangalia mtoto mchanga aliyelala ndani ya mashini ya kuweka watoto wachanga incubeta . Mwanaume huyo amesimama upande wa kushoto wa mashini akiwa amevaa nguo za rangi ya buluu anaonekana akishughulika na kitu fulani karibu na incubeta . Ndani ya incubeta kuna mtoto mdogo aliyelala mashini yenyewe inaonekana kuwa ya kisasa ikiwa na sehemu ya kuingiza mikono na vipimo mbalimbali.

Tukio hili linaonyesha jengo lililoporomoka na kuna vifusi vingi vilivyotapakaa chini. Juu ya vifusi na sehemu za jengo zilizobaki kundi kubwa la watu wamekusanyika. Chini watu wengine wakiwemo wanne waliovalia fulana za usalama na wengine waliofanana waokoaji wako eneo hilo. Pia kuna alama ya Havit 2019 June iliyo ikionyesha tukio hili lilitokea au iliyotokea mnamo 2019.

Kisanduku cha dawa chenye rangi ya kijivu au nyeupe iliyokolea na kinamaandishi yanayoonekana wazi. Juu yake kuna "RX na 20 x 3 tablets" ikionyesha kuwa kuna vidonge 60 katika pakiti. Jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na wazi likifuatiliwa na jina la chapa. Chini ya jina hiyo kuna nembo ya kampuni iliyotengeneza dawa hiyo, Mbele ya kisanduku kuna kishada kimoja cha vidonge vitatu vilivyong'aa kwa kutolewa inje yapakiti.

Kundi kubwa la watu wamekaa na wengine kusimama kwa karibu wakiwa wamevaa barakoa, eneo linaonekana kuwa la kijamii na liko wazi labda ni sehemu ya hafla au kusanyiko watu wamepangwa kwa mpangilio wa pamoja wakionyesha shughuli ya umoja au elimu.

Kisanduku cha dawa chenye rangi nyeupe na kina maandishi ambayo yanayoonekana wazi. Jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na wazi kama "Azithromycin Tablets IP 500" ikifuatiwa na jina la chapa" AZICIP-500". Chini kuna jina la nembo "Cipla" . Mbele ya kisanduku kuna kishada kimoja cha vidonge vitatu vilivyotolewa.

Mtu ambaye ni mkulima anafanya kazi shambani akitumia dawa za kuua dawa. Amevalia kofia na nguo za kujikinga na amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni. Eneo lililonyunyuziwa linaonekana kuwa shamba la mpunga au mmea mwingine unaohitaji maji mingi. Mlima unaonekana kwa mbali ukionyesha maandhari ya mashambani.

Mtoto mdogo anaonekana akiwa ameketi kwenye chumba ambapo mwanamke amesimama. Mtoto huyo amevaa fulana ya rangi ya waridi. Mwanamke aliyembele amabaye anaonekana mtu mzima aliyevalia nguo nyeupe, chumba kinacho elekea kina mlango ulio wazi na kuonekana kuwa una vifaa vya ndani, labda chumba cha hospitali. Upande wa kulia kuna ndoo kubwa la langi ya manjano.

Mama amevalia mavazi rasmi ya wauguzi wa afya yenye rangi nyeusi na yana maneno yalioandikwa kifuani mwake, amevalia fulana na ameketi kiti chenye vitambaa vyeupe na ukuta wa mawe. Mkononi mwake ameshikilia mtoto ambaye amefungwa na leso.

Mtu mmoja amesimama katikakati ya shamba lenye majani marefu na rangi ya kijani kibichi, inayofanana na micha, akiwa amevaa shati ya bluu, na kushika kitu mkononi. Kuna nyasi na kumezungukwa na mimea kila upande. Anga inaonekana kuwa moja kwa moja kuwa, kuna mwangaza wa kutosha, unaoashiria mchana mwenye utulivu na jua kali.

Kuna la watu wengi, watu wazima na mtoto mdogo na watu waliovaa barakoa. Mwanaume mmoja amesimama upande wa kushoto akiwa amevaa suti ya buluu na shati jeupe. Katikati mwanamke amebeba mtoto mdogo na kunaonekana muuguzi wa afya akiwa ameinama. Nyuma yao kuna mabango na nguo zenye mahandishi, "Measles and Rubella Campaign," likionyesha kwani tukio hii linaweza kuhusiana na kampeni ya chanjo.

Kuna mama anayekumbatia mtoto mchanga huku mhudumu wa kiafya akionekana kuwa anauguza kutokana na sare aliyovaa akitoa huduma kwa mtoto huyo. Muuguzi anaonekana akimpatia mtoto matone labda kwa chanjo au dawa huku mama akishika mtoto kwa uangalifu.

Wataalamu wa afya wanaonekana wakitoa huduma. Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevalia miwani na koti nyeupe anayeonekana kuwa daktari akimchunguza sikio la mwanamke aliyeketi mbele yake. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi zilizofungwa na amevaa sketi ya rangi nyeusi iliyokolea na skafu ya rangi kijivu. Daktari ana kifaa maalum cha kumchunguza sikio.

Watu wanne wakiwa nje, wakiwemo waliovalia barakoa wakizingatia usafi. Mmoja wa watu hao anatumia kituo cha kunawa mkono chenye chombo cha buluu. Akionyesha umuhimu wa afya. Nyuma yao kuna kibanda kidogo chenye bango la agent . Eneo hilo limezungukwa na mimea mingi, na njia ya udongo inayoonekana mbele.

Watu kadhaa waliovalia mabarakoa wa rangi tofauti tofauti wamekaa chini. Wachache hawa wana mavazi rasmi ya wauguzi wa afya wa rangi ya samawati. Kuna ambaye anadungwa sindano na wapo chini ya hema. Kuna mwangaza kuashiria hali ya anga kuwa ni mchana.

Chumba cha kliniki cha meno, daktari wa meno akiwa amevalia nguo za buluu, miwani na barakoa anamuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Msaidizi wa daktari pia anazo barakoa na nguo za hospitali yenye michoro. Amesimama karibu akisaidia na taa maalum ya meno imetandikwa juu na madirisha makubwa yanatoa mwanga wa stima.

Mwanamke aliyebarakoa rangi ya buluu na fulana nyeupe yenye mikono mirefu ya mirabamiraba akishika sindano ndogo. Huenda ikawa akiandaa chanjo au dawa. Anaonekana akiwa katika eneo la wazi lenye hema nyeupe na kuna watu wengine nyuma yake wakiwa wamevalia mavazi ya matoleo au ya kazi. Kuna vifaa vingine ikiwemo tripod .

Dawa za kisasa zilizopangwa kwa uangalifu. Kuna vifungasho vitatu vya dawa vilivyoandikwa, "ZITHRONI-250," vinavyoashiria aina ya dawa na kipimo chake. Vifungashio viwili ni sanduku nyeupe zenye rangi nyekundu moja ikiwa imesimama na ingine ikiwa imelala chini zikionyesha jina la dawa. Cha tatu kimeinuliwa kidogo. Chini ya vifungashio, kuna pakiti mbili za dawa za vidonge.